Watu wengi walio na shida ya miili huweza kushirika katika michezo, ni vizuri kutowatenga hao watu kwani kenya inaandama ambao wanafaa waweze kufunzwa inachofaa na kuelekezwa inavyofaa.

Watu walemavu wanacheza uwanjani. Watu wengi wanapendelea sana kwenda kuwaona, kwani watu huchukulia watu wa aina hii kwamba ni watu ambao hawawezi michezo wowote ule. Na hivyo watu huweza kuhudhuria ndipo waone kama wataweza kucheza, na wanashangaa kuona wanavyo kuwa wamahiri kwa mchezo wao.

Watu wanaposhiriki kwa michezo ya mbio huweza kuwa waajabu, kwani wengine wanajitolea kukimbilia nchi yao. Ndiposa nchi ya Kenya huweza kupata ushindi na wanapokimbiana kuleta ushindi nchini, ni chetu huwa moja wapo ya nchi ambazo zinaweza kuheshimika.

Ni vizuri kupeleka watoto shuleni waweze kupata elimu kwani elimu ndio chanzo cha maendeleo. Mtu akikosa elimu huwa sio mtu wa muhimu. Anaweza akaja akafeli maishani lakini mtu kukaa na elimu inajenga maisha yake ya kesho na ya baadaye.

Picha laku onyesha mandiko limewekwa kutokea kwa wanafunzi hapa. Ni vizuri sana wanafunzi kuweza kupata maagizo. Wakiona huu ubao imeandikwa na kubandikwa mlango wa darasa ili kuweza kupata maagizo ya mahli wanaweza tokea ama mahali hawafai kutotokea.

Wanafunzi wanapokuwa shuleni walimu wao ndiyo wanaofundisha jinsi ya kueza kuandika kwa hati nadhifu. Ni vizuri wakiwa mwanafunzi kufuata maagizo ya mwalimu wake ndiposa aweze kupanga kazi yake ipasavyo na kuandika hati iliyonadhifu.

Ambao hawaskii lolote huwa wako nashida ya maskio. Watoto hao ukitaka kujua wao wako na shida ya maskio na wewe utaweza kuwaongelesha wakikosa kujibu cho chote kile ni kumaanisha hawajaskia chochote ambacho umesema ni vizuri watoto hao kupelekwa kwa chuo ambacho kitaweza wasaidia kuweza hata kuelewa mambo yanayo endelea.

Anapomaliza kidato cha nne, wazazi wake wanaona ni vyema waweze kumpeleka kwa kituo fulani wakaweze kufundishwa jinsi ya kuweza kutumia kompyuta au tarakilishi. Hii humwezesha kukuwa kimaarifa na inamsaidia hata kuweza kujua jinsi atakavyotumia tarakilishi atakapojiunga na chuo kikuu.

Ni vizuri kuhifadhi vitabu kwenye kabati safi ndiposa mwalimu anapohitaji aweze kuchukua kitabu ambacho anahitaji mahali anafaa, mahali hapo pana alama ziweze kujulikana kutafuta kitabu kipi anataka.

Kwamba watu wanao na shida ya viungo vya mwili wanaweza kushinda hata wale walio na viungo hivyo. Huyu ako na shida ya mkono wa kulia na akiwa na hiyo shida, ameweza ibuka mshindi wa mita mia moja na mia tano, elfu moja mia tano. Mshindi huyu anayeitwa Wesley Kimeli Sang ni mmoja wa watu wanaovuma nchini ya Kenya.

Nimahali ambapo wanafunzi huweza kuenda kupata elimu. Ni vizuri ya kila mtoto anayezaliwa aweze kupelekwa mahali ndiposa aweze kupata elimu, ambayo itaweza kumwelimisha yeye na hata nyumbani anayostahili kufanya kitu nayo.

Watoto wanapokuwa shuleni, hufundishwa jinsi ya kuweza kutumia saa, walimu wao, hasaa walimu wanaofunza somo la hisabati, wanawafundisha matumizi ya saa, wanaweza wakawachorea saa kwa ubao ama wakaweza wakatoa chati ambazo zimechorwa saa.

Siku za wiki ni tano. Ni vizuri kuelezea mwanafunzi kuwa kuna jumapili, jumatatu, jumanne, jumatano, alhamisi, ijumaa na jumamosi na kueleza mwanafunzi kuhesabu.

Mawingu yanatambulisha rangi na kuwa rangi nyeupe, huonyesha mvua hakuna itaonekana. Lakini rangi ikibadilika kuwa nyeusi, huonyesha mvua itaweza nyesha kwa wakati wowote. Kwa hivyo ni vizuri watu kukaa tayari.

Hutumika wakati mwalimu anatakaa watoto waweze kujua zaidi. Huweza kuandika kwa chati hizo na kubandika ukutani wa darasa ndiposa watoto waweze kuzisoma wakati mwalimu hayuko darasani waweze kudurusu wanapofunzwa na mwalimu

Mpango imewekwa darasani, kwa mlango wa darasani ndiposa watoto wanapo ingia darasani waweze kusoma na kujua kile ambacho wanastahili kufanya wakiingia, wajue wanafaa kunyamaza, wanafaa kutulia, wanafaa kuonyesha heshima na wanafaa kusoma kwa bidii.

Walio na shida ya mwili, walio na shida ya miguu kuna watu wengi sana wanawatenga na kuona hawafai. Watu kama hawa ni vizuri kuwaangalia vizuri, kuwachunga vizuri pia kuweza kuwakaribisha kwa michezo yoyote ile. Ndiposa waweze kuona wao ni watu wa maana.

Uzuri ni darasa ambalo wanafunzi wamekaa ndiposa waweze kupata masomo liwe na nafasi inayotosha si uzuri kuweka wanafunzi walitazame kwani ndanii, kwani watakosa hewa nzuri ya kupumua ni vizuri kuona madirisha makubwa

Lori hutumika kubeba changarawe, na watu wanaoshiriki katika kufanya kazi na lori wanapata pesa nyingi. Baiskeli watoto nao hupenda sana kuendesha baiskeli kwani hunyoosha viungo vyao vya mwili na kuwafanya wafurahie kazi wanayo ifanya.

hii ni kitabu cha kingereza ambacho kinatumika kufunzia watoto wa gredi ya pili ni vizuri kwa kila mwaalimu kufuata maagizo anapoenda darasani kufundisha watoto kufuata maagizo ajue jinsi watoto wao watakavyojua kujisomea wenyewe ajue jinsi atakavyotumia kuwafundishia watoto kusoma

Kuna vifaa vilivyo tengenezwa na kubandikwa nyanjani kwa ajili ya kuchezewa na watotowa chekechea na watoto wa gredi la kwanza hadi la tatu kwa hivyo vinafaa viangaliwe vinavyostahili ndiposa vinaweza kusababisha ajali kwa watoto wanaochezea huku.

Kuna viti ambavyo wanafunzi huweza kukalia wanahusu kukalia viti ndivyo weze kulean wanapofundisha waweze kuwa makini wasirudi wakachoka wakashindwa kile ambacho mwalimu alikuwa anafundisha viti hivi

Darasa ya shule ni vizuri yaweze kujengwa ipasavyo na yaweze kuwekwa hata picha zinazovutia ambazo zinaonyesha kuwa ni shule. Ambazo hata zitaweza kuwezesha mtoto anavyopita kuenda katika miche, kuenda katika mapumziko lao la darasa. Waweze kuruhusu hizo picha wanazoona kwa ukuta za manyumba ya darasa yao.

Ujenzi wa shule, ujenzi wa madarasa hutumia pesa nyingi sana. Ni vizuri wanafunzi uwajibika na kujua jinsi ya kuweza kusafisha mazingira ya shule lao, kwani shule na ujenzi wa madarasa vinatumia gharama kubwa sana. Wanafunzi wanapokosekana kutunza shule, hii huleta hasara.

Mwalimu anapoandika kwa bao darasani, anaweza akatumia kifutio kufuta neno ambalo ameandika ambalo halifai, ama hata kufuta kazi ambayo alikuwa amewafundisha na akitaka kuandika kazi ingine, atoe hiyo aweze kuandika ingine.

Ubao hutumika na mwalimu wakati wanapoandikia wanafunzi. Ni vizuri wanafunzi kuzingatia kuandika kwa hati nadhifu inayomfurahisha mwalimu na alivyowafundisha ile kazi ambayo wanaandika iwe nzuri na kuvutia.

Shuleni utapata dasara zimejengwa na kama utahitaji kujua ni darasa gani utaweza kuingia utaweza kuona kipande kimeandikwa kwa mlango juu kuonyesha hilo ni darasa gani. Hii ni muhimu inasaidia sana.

Kukosa moja wao ya kiungo vya mwili ama kiungo vya mwili kuharibika haimaanishi mtu yeyote yule hawezi shiriki katika michezo hata walioshai kuvujika miguu hushiriki katika michezo ili kunyoosha kiungo cha mwili ambacho kimebaki

Ni vizuri watoto wanapofika darasa la kwanza, la pili na la tatu waweze kunuliwa vitabu vya hadithi. Vitabu hivi vitawezesha watoto kukuza stadi ya kusoma na hivyo watoto wataweza jifundisha na kusoma wakiwa bado wachaga na hii itarahisisha kazi watakapofika darasa la nne, la tano na la sita.

Anapofundisha darasani, ni vizuri awe na chati. Na mwalimu wa chekechea lazima awe na chati kinachoonyesha herufi, herufi A, herufi B, herufi C, herufi D, herufi E, herufi F, herufi G, herufi H, herufi I, herufi J mpaka herufi Z.

Baadhi ya mitungi ambayo hutumika kuzima moto wakati moto umewaka mahali, ofisini, mashuleni, hospitalini. Ni vizuri kuhakikisha kuwa mitungi ya aina hii imewekwa kila mahali kwa ofisini na shuleni, ndiposa ajali ikitokea ya moto, watoto waweze kutumia inavyostahili.

Watu walio na shida ya macho pia wanaweza wakashiriki kwenye michezo ya kukimbia. Watu kama hao sii vizuri kuweza kuwambambua, ni vizuri kuwashirikisha kwa michezo kama watu wale wengine, ndiposa waweze kuwa wao pia ni watu wa maana.

Ndio mwalimu anapofundisha darasani, aweze kuanza kwa kuandika ni siku gani siku hiyo anayofundisha, tarehe ni gani siku anayofundisha, alafu mwezi ni mwezi upi, alafu ni mwaka upi. Alafu kama anafundisha somo la dini, aweze kuelezea inavyostahili.

mbalimbali ya shule ambazo hujengwa na nyumba makubwa sana ambayo ni za bweni ambapo wanafunzi hulala. Nyingine huweza kujengwa ghorofa na wanafunzi akaweza kulala inavyostahili bila wasiwasi.

Walimu wanaofundisha madarasa za chini kama chekechea, gredi la kwanza, la pili na la tatu ni walimu ambao unafaa waangaliwe vizuri, walipe pesa nyingi kwani kazi wanayoifanya ni ngumu sana kushinda wale wanaofundisha watoto walio wakubwa.

Viatabu vya Kiswahili darasani vinafaa kuwa vinatoshea nambari la wanafunzi kwa sababu ni vizuri kila mwanafunzi kuwa na kitabu chake ndiposa wakati mwalimu anafundisha aweze kufungua na kuelewa kwa haraka kuliko vitabu kuwa vichache darasani kila mwanafunzi hataweza kufikiwa na mwalimu wake.

Ni vizuri shule kutengenezwa vizuri. Kuwekwa vipango ambavyo vitaonyesha hiyo ni shule. Ambavyo vitaonyesha amri ambazo shule watoto wanafaa kufuata. Ni vizuri kila mwanafunzi anapoingia shuleni aweze kujua kilichompeleka huko, ndiposa aweze kuwa mtoto wa maana.

Watoto wakiwa shuleni wanafikia muda fulani wanafanya mtihani. Mtihani huu huonyesha walichofundishwa kama wameweza kukishika. Wakishasahishiwa na mwalimu mwalimu huweza kuwaelekeza kurudia maswali waliyokosea na kuweza kuwapa majibu yanayostahili.

shuleni kuna vyumba vya kila aina kuna mahabara, kuna vyumba vya kiofisi kuna vyumba vya bweni alafu kuna vyumba ambavyo ni majilisi ambayo walimu huweza kukaa ambavyo hufanyia kazi zao za kishule

Anapofundishwa matumizi ya hiki na matumizi ya hivi, ni vizuri kwao kuzingatia kuwa hiki na hivi hutumika kwa vitu ambavyo huwa katika ngeli ya KI-VI. Na wakati mwalimu anapozungumzia kuhusu hiki ni kitabu, huwa anaashiria ni kitabu kiko katika umoja. Wakati mwalimu anaposema hivi ni vitabu, huwa anaonyesha hivi hutumiwa wakati wa wingi.

Dawati hutumiwa na wanafunzi wa shuleni. Dawati huwezwa kutegenezwa ikawa na mahali pa kufungia. Hii ata huwa ni usalama kwa vitabu vya wanafunzi kwani vitabu vyao vitakuwa kwa usalama na havitakuwa vinapotea.

Mtaala wa CBC ulipofika nchini mwetu, umesaidia sana watoto wengi. Kwani umefundisha watoto jinsi ya kuweza hata kufanya vishughuli binafsi wao, jinsi ya kuweza hata kufanya mambo mengi sana. Moja tena watoto, watoto wote wamekuwa wazuri sana.

Jumla ambapo pamejaa miti. Miti iko na manufaa mengi sana kwa binadamu. Kwa miti tunapata kuni, kwa miti tunapata ubao. Kwa miti pia tunapata kivuli ambacho tunaweza kujistill wakati kunajua.

Wanafunzi wanapotoka darasani wanaakikisha kuwa wamepanga viti vyao mahala ambapo panastahili, ndiposa darasa liweze kuwa safi na mazingira ya darasa lao yawe masafi na ya kupendeza. vizuri kila wakati kuhakikisha usafi umedumishwa.

Nyekundu ni rangi iliyoonyeshana damu iliyowangika, wakati kulikuwa na kupigana kwa watu waliokuwa wanatafuta haki kwa nchi ya Kenya.